Shamba lina majani ya migomba ya kijani kibichi. Anga ni safi likiwa na mawingu mepesi yaliyosambaa kwa umbali. Majani yamesimama tuli bila kutingizika, ishara ya hali ya hewa tulivu na utulivu wa mazingira asilia yanayovutia kwa macho.